Soko hili linauza vitu kama mwiko wa kupikia, shanga, michongo ya kupamba nyumba, leso za rangi tofauti; kijani, nyeusi, samawati, nyekundu, za kutengenezea nguo za vitenge.